Chupa nyeupe ya plastiki ya dawa ikiwa imelala. Kifuniko kikiwa kimefunguliwa na vidonge vya rangi ya fedha yenye umbo la duara la kung'aa limeenea kwenye uso wa chini. Chupa imeandikwa vitamini D tatu, na ina nembo ya kampuni ya now .

Chupa ya dawa yenye vidonge vyeupe vilivyoekwa pembeni, chupa ina lebo inayoweza kuonekana ikionyesha jina ya dawa na maelezo mengine muhimu eneo lina mwangaza mzuri ikionyesha bidhaa za matibabu kwa uwazi.

Timu ya madaktari na wauguzi waliovaa mavazi ya upasuaji, wamesimama ndani ya chumba cha upasuaji. Mgonjwa amelazwa kitandani akiwa amefunikwa mashuka ya buluu huku vifaa vya hospitali vya kisasa vya hospitali vikitumika kusaidia katika utaratibu wa kimatibabu.

Wanaume wawili wamevaa mavazi maalum ya kujikinga dhidhi ya joto kali, wanasimama karibu na moto mkubwa unaoteketeza nyasi porini, wanajaribu kudhibiti hali kwa kutumia vifaa vya kuzima moto , katika eneo la wazi .

Sanduku la baridi linaonyosha vipimo vya chanjo, vikiwa kwenye hali ya baridi. Vikizungukwa na pakiti za barafu badia. sindano na vijidonge vya maabara, vimeifadhiwa kwa uangalifu. Ni ishara ya huduma ya afya ya kinga inayondelea kufanyika.

Watu wawili wakitumia pikipiki, kuvuka eneo lililojaa mafuriko. Maji yana rangi ya kahawia na mazingira yanaonekana kuwa magumu. Watu hao wanaonekana wakijitahidi kuendelea mbele kwenye njia hiyo. Hali hii inaonyesha changamoto zinazotokana na hali ya hewa na umuhimu wa usafiri katika mazingira magumu.

Watu wa huduma wawili wa afya wakimhudumia mgonjwa kwenye kliniki ya meno, daktari wa meno na msaidizi wake wamevaa mavazi ya kitabibu na glovu, wakifanya uchunguzi au matibabu ya mdomo kwa uangalifu mkubwa, kuhakikisha afya bora ya meno kwa mgonjwa.

Watu waliovaa zare wakiendelea na shuguli ya kusafisha mazingira. Wako barabarani karibu na makao ya mapanda. Wanakusanya takataka ngumu kama plastic na karatasi na nguo zilizotubwa. Wamevaa mavazi rasmi ya usafi yenye kung'aa kwa ajili ya uzalama. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa mazingira na kazi muhimu inayofanywa na wahudumu wa usafi katika jamii.

Chupa yenye kifunuko cha bluu, inamaandiko inayo elezea jina la bidhaa na maelezo mengine mukimu, hali ya chupa inaonekana kuwa safi naya kisasa ikionyesha matumizi ya matibabu.

Watu wawili wamekaa kwenye kiti hospitalini. Mmoja amevaa nguo za kulala na kofia. Na mwingine ameshika mtoto mchanga aliyevalishwa nguo nyekundu na kofia. Wote wanaelekeza macho kwa mtoto huyo. Mazingira yanaonyesha kuwa wako katika wodi.

Watu wameketi mduara kwenye viti vya plastiki. Kwenye uwanja wa ardhi kavu. Mwanamke amesimama katikati akizungumza na kundi hilo. Wengine wamesikiliza kwa makini. Pembeni kuna majengo yenye paa za mabati. Mandhari inaonyesha mazingira ya kijijini yenye miti michache na anga lenye mawingu.

Chupa ya virutubisho vya madini ya chuma kutoka kampuni ya Nature's Bounty. Kila kibao kina miligramu 65 za iron inayosaidia katika uzalishaji wa che, becmbe nyekundu za damu. Inapatikana kwa vidonge mia moja kwa chupa moja, bora kwa afya ya damu.

Mhudumu wa afya amevaa koti jeupe, akimchoma sindano mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mama aliyevaa kitambaa kichwani. Meza ambayo iliyo nyuma, ina vifaa vya matibabu na sanduku ya majano, ya kutunza sindano zilizotumika. Watu wengine waliovaa mavazi meupe, ya kazi wanasimama karibu, wakishiriki katika shughuli ya chanjo, au huduma za afya.

Wanawake watatu wameketi nje, wakiwa wamevaa mavazi ya kijadi yenye michoro ya madoadoa. Wameshika matawi ya mimea mikononi, huku wakiwa karibu na kikapu cha mviringo kilichoegeshwa chini . Mazingira yanatoa taswira ya shughuli za kijadi au kikao cha kijamii.

Wanafunzi waliovaa sare za manjano na suruali za bluu wanasafisha mikono yao kwenye bomba la maji ya mfereji iliyojengwa Kwa saruji, kila mmoja amevaa barakoa na ana begi la mkongoni ,sabuni zimetundikwa juu ya sehemu ya kuoshea, eneo linaonekana kuwa la shule au taasisi ardhi ni ya vumbi, mazingira yanadokeza tahadhari ya afya.

Daktari wa meno aliyevaa glovu, barakoa na kofia ya upasuaji anamfanyia mgonjwa uchunguzi wa kinywa. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum, amevaa miwani ya Kinga huku taa ikimulika sehemu ya matibabu.

Mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno, mdomo wake ukiwa wazi. Mtaalam wa afya, aliyevalia glove na sare ya blue , anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa blue ,kuangazia ndani ya mdomo. Mazingira ni ya kliniki, yakionyesha huduma ya matibabu ya meno inayoendelea.

Madktari wawili wakiwa kazini, wamevaa mavazi ya upasuaji barakoa na kofia, wamejikita katika kufanya upasuaji kwenye sehemu ya mwili wa mgonjwa, mmoja anashika kalamu maalum ya matibabu na huku mwenzake akiangalia kwa makini, mazingira ya chumba cha upasuaji kiliocho ongozwa vizuri.

Kundi la watu waliovaa sare za rangi za bluu wakishughulika na vifaa mbalimbali kama mabango meupe, miti na mabegi. Wanaonekana kuwa katika eneo la shule au taasisi ya umma wakitekeleza jukumu muhimu kwa ushirikiano. Maandhari ya mchana, hali ya hewa nzuri. Umoja wao unaonyesha mazingira ya kazi yenye malengo ya pamoja.

Mtoto akipewa chanjo mdomoni na mhudumu aliyevalia kofia ya bluu na shati ya bluu mtoto amesimama karibu na mwanamke aliyevalia fulana nyekundu . pembeni kuna watu wengine wakiwa na sare za wahudumu wa afya na na meza yenye vifaa mbalimbali . Linaonekana kufanyiwa kwenye banda au hema la afya.

Mwanamke aliyevalia sare ya rangi ya buluu, akiwa anampima au kumuhudumia mwanamke mwingine aliyelala chini juu ya mkeka. Wanawake wengine watatu wamekaa karibu wakitazama. Tukio linafanyika nje katika mazingira ya kijijini. Inaonekana ni shughuli ya afya ya jamii au ya uzazi inayotolewa hadharani.

Watu waliomtembelea mgonjwa hospitalini, mwanamke aliyejifungua yupo kitandani na amefunikwa Kwa shuka ya kiafrika huku akiwa ameshikilia mtoto mchanga. Wengine waliomzunguka wanaonekana kumpa pole, faraja na pongezi ishara wa mshikamano wa kijamii na upendo wa kifamilia.

Mlinzi aliyevaa sare nyeusi na barakoa, akibonyeza chupa ya sabini kwenye kituo cha kuoshea mikono. Kando yake kuna tenge la maji la blue lenye michoro ya viganja, sink jeupe sabuni ya kiwemo, ya kijani na ndoo ya kusanya maji. Mathali ya nyuma yana uziwa wa chuma ya kijani na nyasi ya kijani.

Majengo yaliyo poromoka yakifunika vifusi vingi mbele kuna watu walio vaa sare na kofia za usalama wakikagua eneo hilo, wengine wamevaa mavazi meusi na mabegi ya kazi angani kuna mawingu meupe na nyuma kuna mabaki ya vyumba vilivyo haribika. Mazingira yana ashiria tukio la dharura au operation ya uokoaji.

Watu walioko katika shughuli ya kawaida za siku, upande wa mbele mwanamke amesimama akiwa na barakoa na glavu ,fulana nyekundu na longi nyeusi . Mikononi ana kasha na bagi imeninginia.

Chupa nyeupe ya dawa imewekwa juu ya meza ya mbao ina lebo yenye maandishi ya kijani na picha yenye viungo vya uzazi wa mwanamume. Inaeleza kuwa bidhaa hiyo ni asili kwa asilimia mia moja na hutumika kushughulikia uvimbe wa tenzi dume. Nyuma yake kuna bango lenye msiba wa QR na maelezo yanahusiana na huduma ya maelezo ya kidijitali. Eneo linaonekana kuwa sehemu ya biashara au kituo cha ushauri wa afya.

Mtu mzima akimimina sabuni kwenye mkono wa msichana mdogo, aliyesimama karibu na tanki jeusi la maji lenye maandishi ya Unicef, wote wawili wamevalia barakoa msichana anaonekana mwenye nidhamu akiwa ametasama mikono yake wakati sabuni ina miminwa ishara ya kuzingatia usafi mazingira ni ya nje mbele ya ukuta wa mabati.

Mkono wa mtu unamwaga vidonge vya rangi ya dhahabu kutoka kwenye chupa ndogo ya plastiki. Vidonge hivyo vinaonekana kuwa vya mafuta au virutubisho. Mtu huyo anavishika kwa uangalifu kwenye kiganja chake cha mkono wake wa pili.

Wahudumu wawili wa afya wakiwa katika chumba cha wagonjwa mahututi cha watoto wachanga. Wamevaa nguo za hospitali, barakoa na kofia za usafi wakimhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya mashini ya uangalizi maalum. Taswira hii inaonyesha uzingatiaji wa Hali ya juu ya usalama, dhuluma na kujitolea kwa ajili ya maisha mapya.

Mtoto mchanga akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya, aliyevaa glavu na barakoa. Mama wa mtoto amemshikilia kwa mikono yake miwili, akiwa amevaa nguo ya bluu yenye mapambo ya njano, huku akitazama kwa karibu.

Lori jeupe lenye tangi jekundu lenye maandishi Exhauster pembeni. Limeegeshwa kando ya barabara ya vumbi kwenye mazingira ya kijani yenye nyasi na miti. Anga ni ya buluu, kuna mawingu mepesi na nguzo za umeme nyuma ya gari. Watu wawili wamesimama karibu wakilitazama.

Mhuguzi anamhudumia mgonjwa kitandani akitumia machine ya kupumua . Afisa wa afya akiwa makini akiakikisha huangalizi bora mgonjwa amelaza anaonekana dhaifu , lakini anamhudumia kwa ukarimu. Mazingira yamepangwa vyema, tulifu yakiakisi usafi na utulivu wa kituo ya matibabu.

Mtu aliyevaa barakoa na ovaroli ya manjano yenye nembo. Anashika chupa ndogo ya dawa kwa mkono mmoja na shindano kwa mkono mwingine. Anaonekana kuchukua dawa kutoka kwenye chupa hiyo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha dirisha lenye vioo na ukuta wa rangi ya buluu na krimu. Mazingira yanafanana na kituo cha afya au kliniki.

Mama akishikilia mtoto mchanga huku akipata msaada kutoka kwa watu wawili walio vaa mavazi ya kujikinga, mazingira yanaonekana kuwa ya matibabu ikionyesha umuhimu wa huduma za afya na msaada katika jamii.

Mteja akipokea huduma ya matibabu ya meno. Kutoka kwa wataalamu wa afya walio jihami kwa vifaa kukinga. Maathari ni safi na ya kitaalamu. Huku daktari akitabasamu na kuonyesha alama ya dole gumba kuashiria mafanikio. Ni mfano mwema wa huduma bora, na salama za afya ya kinywa.

Chumba cha hospitali chenye vifaa vya kulea watoto wachanga iliyo katika uangalizi maalum. Wahudumu wa afya waliovaa sare nyeupe wanashungulika na mitungi ya hewa, mashine na vitanda vya watoto. Kuta zina michoro ya jedwali la taarifa na kuna dirisha kubwa linaloleta mwanga wa asili. Sakafu ya viga vya rangi ya mwanga, mazingira ni safi na yanayopangiliwa vizuri.

Mafuriko katika mtaa wa makazi maji yamejaa barabarani kati ya nyumba mbili za matofali zenye paa za mabati mvulana aliyevaa fulana nyekundu mwanume wa fulana nyeupe wanatembea kwenye maji. Watu wengine wanaonekana kwa mbali huku mbuzi wakiwa kando ya jengo upande wa kushoto.

Daktari aliyevaa sare ya buluu, barakoa, na Stethoscope shingoni, anamhudumia mtoto mchanga aliyelala katika kitanda. Muhudumu anainama kwa makini akionekana kufanya uchunguzi au tiba. Mbeleni mwanamke anasimama kando ya mtoto. Akishika mkono wake. Sehemu inaonekana kuwa hospitali.

Bidhaa za dawa ikiwa pamoja na sanduku. Kila kifurusi kia label inayoweza kuonekana kwa urahisi, kionyesha matumizi na maelezo ya bidhaa. Eneo lina mwangaza mzuri na bidhaa zimewekwa kwa mpangilio. Hii inatoa taswira ya duka au dawa au mahali pa kuhifadhi bidhaa za matibabu.

Mhudumu wa afya aliyevalia zare ya rangi ya blue, koti cheupe barakoa na kofia kichwani, pia ana glavu katika mikono yake, anatumia kifaa kufungua mdomo wa mgonjwa aliyelazwa katika kiti hii inaonyesha hali ya kuangalia afya ya meno.

Chupa kubwa ya plastiki yenye maandishi kwenye nembo ya rangi nyekundu ,bluu na manjano. Chupa hii imewekwa juu ya meza ya kahawia bidhaa hii hutumika kushughulikia matatizo na uhusiana na matatizo ya uzazi kwa wanamme.

Mapokezi ya kiliniki ya meno. ukutani kuna runinga inayorusha kipindi. Huku kuta zilkiwa na rangi ya chungwa hafifu. Kaunta ya kahawia ina maandishi ya Dental care pamoja na mchoro wa jino. Mlango wa kioo una michoro na maandishi meupe, sakafu ni safi na yenye mng'ao.

Sanduku jeupe Lina maandishi ya kijani likiwa na maandiko vitamin d 3, karibu nayo kuna hupa ndogo ya glesi iya kahawia liyojaa saw ya sindano bidhaa hiyo hutumika kuongeza kiwango cha vitamin d bidha mwilini na inatolewa kwa njia ya mdomo au sindano. Ni ya matumizi ya kitabibu chini ya ushauri ya daktari.

Ni jengo lililoanguka huku watu wengi wakiwa juu na wengine chini. Wakishikilia juhudi za uokoaji. Kuna maafisa wa zimamoto na wahudumu wa dharura waliovaa mavazi ya usalama. Sehemu ya mbele inaonekana kuwa na kifusi kingi cha usaruji na nondo. Tukio hili liliripotiwa mwaka wa elfu mbili kumi tisa. Majengo ya mtaa yanaonekana upande wa kulia wa nyuma.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi ya upasuaji na barakoa anamkaribia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu ,mgonjwa huyu amevaa miwani maalum ya kinga huku vifaa vya kiliniki vikiwa karibu tayari kwa matibabu ya meno.

Choo cha uma kilichojengwa na mawe na paa la rangi ya kijani na manjano juu yake kuna maandishi meupe public toilet , mtu mmoja anaonekana akiingia ndani kupitia mlango wa kushoto . Mazingira yanazungukwa na nyasi, miti na vichaka vilivyopangwa vizuri kuashiria kuwa ni sehemu ya bustani au eneo la uma la mjini.

Mtaalamu wa maabara akiwa kazini kwa umakini mkubwa. Amevaa koti jeupe na glavu za kukinga, akifanya vipimo kenye sahani za majaribio. Mazingira ni safi yenye taa ya kazi, yakionyesha taaluma na uzingatiaji wa usalama kwa afya.

Mwanamazingira akiwa kazini kwenye eneo lenye maji mengi. Anayevaa koti la kuhakisi mwanga la manjano na koti za mvua huku akiwa na kifaa cha mgongoni. Anaonekana akichunguza mazingira au kufanya kazi ya kunyunyizia dawa kwenye maeneo ya mabwawa.

Daktari wa meno akiwa anamhudumia mgonjwa, amevalia barakoa, glavu, miwani ya kulinda macho na vifaa maalum vya kuona kwa karibu, mgonjwa amelala kwenye kiti cha matibabu huku akivaa miwani ya kinga na mdomo wake umefungulia kufanyiwa uchunguzi au matibabu ya meno kwa kutumia kifaa chenye mwanga wa samawati, mazingira ni ya chumba cha huduma ya afya ya meno.

Mwanamke ameketi akipokea chanjo kwenye bega la kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na kofia ya vitambaa vya rangi ya mchanganyiko. Mwanamke huyo pia amevaa barakoa, anashikilia karatasi mkononi. Katika mandhari ya nyuma, kuna watu wengine walioketi na wengine wakiwa katika foleni ndani ya ukumbi wenye nafasi kubwa na viti vya plastiki vya buluu.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe na shati la mikono mirefu akipanga dawa kwenye rafu. Dawa zanye label ya KENCO zimepangwa kwa mistari ya rangi ya manjano na nyekundu. Pembeni kuna bango linaloelezea kuhusu ugonjwa wa ini, zingine zinaashiria sehemu ya utoaji za huduma wa afya au duka la dawa.

Chupa ya chanjo ya polio yenye maandishi polio vaccine injection ya mililita kumi imeekwa karibu na sindano ya sindikizo, dawa na kifaa cha daktari aina ya stethoscope chenye bomba jekundu, vitu vyote vimeekwa kwenye uso wa bluu. Chanjo hii huumika kuzuia ugonjwa wa kupooza.

Chupa ya chanjo ya dosi moja ya measles, mumps na rubella, ambayo hutumika kuzuia zurua, matumbwitumbwi na rubella, chupa hiyo ina kifuniko cha buluu na imeandikwa jina la chanjo pamoja na jina la kampuni inayotengeneza yaani Merck and Co hii ni chanjo muhimu katika afya ya umma hasa kwa watoto.

Mwanamke ameketi nyuma ya meza akiwa amevaa barakoa na sare ya kikazi yenye nembo ya serikali pamoja na shirika la msaada. Mbele yake kuna karatasi, jalada la kijani na chupa ya dawa ya kujisafisha mikono. Mtu mwengine anaketi upande wa pili wa meza akiwa amemgeukia. Ukuta wa kijani mwororo unaonekana nyuma.

Ni muhudumu wa afya akiwa amevaa sare za hospitali na glovu amembeba mtoto mchanga aliyezaliwa aliyezungushwa na shuka ya kijani. Tukio linaonekana kufanyika ndani ya hospitali. Karibu na kodra ya huduma ya uzazi au wadi ya watoto wachanga.

Chanjo ya homa ya manjano aina ya stamaril ,kisanduku cha dawa kilichoandikwa jina hilo, chupa ya chanjo, sindano mbili na bomba la sindano tayari kwa matumizi. Hii ni chanjo hai inayotumika kinga dhidi ya ugonjwa wa homa ya manjano. Maelezo yameandikwa kwa Kiingereza kwenye kifungushio.

Dawa ya vidonge iitwayo Lumifen yenye mchanganyiko wa Artemether na Lumefantrine na boksi iliyo na dawa. Kigao cha vidonge sita na kifungashio cha vidonge vilivyofungwa kwa plastiki ambayo hutumika kwa ugonjwa wa mayonea.

Vifaa mbalimbali vikiwa vimewekwa juu ya zulia nyekundu. Kati ya vifaa hivyo kuna chupa mbili zilizofungwa kwa nyuzi au vitambaa, karatasi au mikeka ya kuandikwa, plastiki nyeusi na kioo kidogo. Vifaa hivyo vinaonekana kuwa vya kitamaduni au vinavyohusiana na matumizi ya kienyeji.

Mtu aliyevaa koti la manjano akimbeba mwingine mgongoni huku akivuka mto mdogo wengine wamesimama kando kando ya kinga za maji baadhi yao wakiwa wamevaa buti zingine yanaonyesha udongo mwekundu majani ya kijani na maji yanayotiririka polepole katika eneo lenye uoto wa asiri .

Mwanaume aliyevalia koti la kijani na kofia akiwa ananyosha mkono kuelekea kifaa cha kutoa sabuni kilichowekwa ukutani karibu na sinki. Ukuta umejengwa kwa matofali ya rangi ya udongo madhari ni ya corridor la jengo lenye sehemu ya kuoshea mkono huku maandiko ya kuelimisha kuhusu usafi yakiwa yamebandikwa ukutani.

Mtaalamu wa afya anafanya kazi katika mahabara, akitumia vifaa vya kisasa na kuvaa mavazi ya kujikinga .Anaonekana kuchunguza sampuli kwa umakini na uredi. Mazingira yanaonyesha umuhimu wa makazi ya kisayansi katika kutoa huduma za kiafya.

Muuguzi aliyevaa sare rasmi akiwa ndani ya chumba cha hospitali akimhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya incubator kuna vifaa vya kitabibu vilivyo karibu inayoonyesha eneo hilo ni wadi ya watoto wachanga wanaohitaji maangalizi maalum

Mwanamke aliyevaa suti akionyesha namna ya kutumia choo cha mfano Kwa kumimina maji ndani ya bakuli , amezungukwa na watu waliovaa mavazi rasmi na ya kawaida. Choo hicho kina bomba la plastiki lenye rangi ya machungwa na samawati na kiko juu ya nyasi.

Kundi kubwa la watu walioketi kwenye viti vya plastiki, wengine wamechuchumaa wakiwa wamevaa barakoa. Mikono yao iko juu kana kwamba wanashiriki tukio. Nyuma kuna ukuta wa mawe na jengo lenye paa jekundu. Mazingira yanaonyesha mkutano au kampeni ya kijamii katika eneo la wazi lenye miti ya asili.

Duka lililojaa bidhaa mbalimbali kwenye rafu haswaa chupa za rangi tofauti zenye rangi tofauti katika kuna vyombo vikubwa vya plastiki vilivyopangwa juu ya meza ya mbao mbele kuna michoro ya sanaa inayonyesha maisha ya Kila siku ya jamii .

Chombo cha kisasa kinachoshikilia kinywaji cha mmea wa mwarubaini, kinajulikana kwa faida zake za kiafya .Kifuniko chake ni cha rangi nyeupe, kikiwa na picha ya mwarubaini ikionyesha asili yake maelezo kwenye chombo yanatilia mkazo na umuhimu wa bidhaa hii kwa kutunza afya.

Daktari wa macho akiwa ameketi mbele ya kifaa cha kuchunguza macho, akimhudumia mgonjwa aliyeweka uso wake kwenye mashine hiyo. Daktari amevaa glavu, miwani na koti jeupe la kazi. Ukutani kuna mabango ya kuchora sehemu mbalimbali za jicho. Mazingira yanaashiria kliniki ya afya.

Chupa ya dawa ya kinga dhidi ya sulua matupwa tupwa na rubela . Hii husaidia kuzuia maambukizi haya kwa watoto na hupewa mapema katika maisha kama sehemu ya ratiba ya afya ya umma.

Mwanaume amesimama nje ya choo kilichojengwa na mabati na kuta za mawe. Eneo hili liko katika mazingira ya kijijini au ya pempezoni na linaonyeshwa juhudi za kujenga miundu mbinu ya usafi wa mazingira . Kando kuna miti ya kijani kibichi ikiashirua sehemu yenye mandhari ya asili.

Bidhaa za siri kutoka tiba herbs research zikiwemo sabuni maalum za kuoga, mafuta ya asili na dawa ya unga yanasaidia kuondea nguvu za giza , maumivu ya viungo vya mwili ,magonjwa ya ngozi , kupata ngazi katika sehemu ya mwili na hata kulainisha ngozi.

Dawa za chanjo zimepangwa kwenye kitambaa cha matibabu, zikiwa ndani ya chupa ndogo zilizoandikwa "Measles, Mumps, Rubella Virus Vaccine." Karibu nazo kuna sindano na karatasi za maelezo. Ishara ya maandalizi ya huduma ya chanjo kwa ajili ya kinga dhidi ya magonjwa ya watoto.

Mwanamke aliyeketi kitandani hospitalini akiwa amemshika mtoto mchanga mkononi ametumia gaoni ya rangi waridi na kofia yenye madoa. Mtoto amefunikwa kwa shuka jeupe lenye michoro midogo ukuta wa nyuma una rangi ya samawati na chandarua kimefungwa juu ya kitanda. Pembeni kuna meza ndogo ya dawa mazingira yanaonyesha wodi ya uzazi.

Mtu anayeketi kwenye kiti akipatiwa chanjo na muhudumu aliyevaa fulana ya kwa kisimanga ya kijani. Wote wawili wamevaa barakoa. Kwa nyuma kuna mistari mirefu ya watu waliopanga foleni kwenye eneo la wazi wakisubiri huduma sawa. Mazingira yanaashiria zoezi ya chanjo au huduma ya afya ya umma inayoendelea nje.

Mwanamke aliyevaa glavu na barakoa anamwinamia mama mjamzito aliyeketi kwenye kochi ndani ya nyumba. Mama huyo anaonekana kuwa na uchungu wa kuzaa. Huku, mazingira ya ndani yakionyesha hali ya kijijini au nyumbani.

Mama ameketi akiwa ameshika mtoto mdogo , huku mhudumu wa afya akimchanja . Wengine wamesimama karibu wakishuhudia zoezi hilo linaloonekana kufanyika katika kampeni ya chanjo ya watoto .

Mtu mmoja aliesimama kwenye vichaka akijaribu kufukuza kundi kubwa la nzige akitumia kijiti, anga lina mawingu meupe yaliyotapakaa na wadudu hawa waliojaa angani juu ya miti ,hali ni asili yenye vichaka na miti ya porini ni ishara ya mashambulizi ya wadudu waharibifu mashambani.

Ndani ya gari la wangonjwa lenye vifaa kamili vya kutoa huduma za dharura. Viti vimfungwa mikanda ya usalama. Kuna machela iliyotandikwa vizuri na rafu zimepangwa kwa mpangilio zikibeba vifaa vya tiba. Mwonekano safi wa rangi angavu unaakisi utayari wa kutoa msaada kwa haraka kwa wahitaji.

Mwanamke aliyevalia fulana ya kijivu yenye nembo ya kituo cha afya, ametabasamu huku akiwa ameshika kifaa cha tiba mkononi, anaonekana kuwa katika mazingira ya kliniki au ofisi, akijiandaa kutoa huduma ya kiafya .

Mwanamme ameketi ndani ya chumba cha hospitali, akimwangalia mtoto mchanga aliyewekwa kwenye mashine ya joto. Mtoto mwingine amefunikwa kwa leso ya rangi ya samawati, na amelazwa kwenye kifaa kingine pembeni. Vifaa vya matibabu vimezunguka, ikionyesha mazingira ya huduma ya watoto wachanga walioko hatarini.

Mwanamke akikabiliana na moto ulio katika chombo akitumia kizima moto, tukio linaonekana ukifanyika nje katika eneo lenye usalama na nafasi ya kutosha hii inaashiria mafunzo ya usalama kazini au maandalizi ya kukabiliana na dharura ya moto.

Madakitari walio vaa mavazi ya upasuaji ya kijani ,wanasimama karibu na meza ya upasuaji wakifanya kazi kwa umakini, vifaa vya kutibu vilivyopangwa mezani huku wauguzi waliovaa za zambarau na bluu wakiangalia kwa umaakini pembeni.

Watu wengi waliokusanyika wengine wakiwa katika hali ya butwaa masalio ya mabati na hata mabaki mengine inaonekana sehemu ambayo imekumbwa na mkasa wa moto na watu wamekuja kuangalia madhara.

Kifaa cha kienyeji kilicho tengenezwa kutumia nyuzi za siri, kama ganda la tunda kafu, kamba, shanga, na mimea iliyofungwa juu yake. Kimeekwa juu ya chupa na kuzungukwa na vyombo vingine. Muundo huu unaonekana kuwa matumizi ya kiutamaduni.

Chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kiwevu cha rangi ya kahawia imesimama mbele ya viungo vya asili, vikapu na vifaa vingine vya kitamaduni iliyopambwa kwa shanga na manyoya. Vitu hivi viko juu ya meza iliyojaa vitu tofauti vinavyohusiana na tiba au imani za jadi.

Muuguzi aliyevaa mavazi ya rangi ya sambarau. Anamdunga mwanamke aliyeketi sindano. Wote wawili wamevaa barakoa. Kando Yao kuna meza yenye vifaa vya matibabu, karatasi na container la kutupa sindano. Ukuta wa nyuma ni wa rangi angavu ya manjano na samawati.

Mtu aliye vaa mavazi kamili ya kinga ya mwili akiwa na kifaa cha kupulizia mkongoni. Anatembea kando kando ya hawa machuma akifukiza moshi mzito barabarani. Katika juhudi za kudhiniti wadudu. Au magonjwa katika eno la makazi.

Sehemu iliyo na viti, meza na watu walioketi wengine wakiwa katika foleni. Hii inaonekana sehemu ya huduma za afya ambamo watu wameenda kuhudumiwa.

Mtungi wa jadi ya Kalabashi umefungwa kwa kamba ya katani na umezungukwa na vipande vya mifupa, makanda, shanga na vitambaa vyekundu. Sanamu ya mawe yenye uso wa binadamu iko nyuma yake, ikionekana kuwa ya kimila au kiutamaduni.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare kijani na glovu anashilikia machela, yafunikwa kwa shuka nyeupe yenye nembo ya St. John, yaonekana akiwa makini ndani ya chumba chenye madirisha na vifaa vya matibabu pembeni.

Dosi ya chanjo ya homa ya manjano. zilizo pangwa mbele ya kifurushi chake rasmi. Chanjo inayotolewa kwa kinga, didi ya ugonjwa hatari unaoenezwa na mbu.

Mama aliyeketi katika kiti huku ameshikilia mkono katika uso wake, mtu yumo kando yake ambaye ameshika sindano akielekeza katika mkono wa mama, hii ni sehemu ya huduma ya afya ambayo watu huenda kupata matibabu.

Kibuyu kilicho na kiwevu ndani yake, nje kuna maandishi ya epilepsy medicine na maelezo chini yake. Hii inaonekana kuwa ni dawa ambayo hutumika kutibu watu walio na tattoo la epilepsy .

Mtu aliyelazwa, huku amefungua mdomo wake. Kando mna mtu ambaye ameshika kifaa katika mkono wake na amevalia barakoa. Huku ni sehemu ya hospitali ambapo watu huenda kuangaliwa meno.

Wahudumu wa afya wakiwa wamevaa sare rasmi glavu za samawi. Mtu amelazwa katika kitanda amefungua mdomo akiwa anahudumiwa. Hii inaonekana sehemu ya hospitani ambamo watu huangaliwa meno.

Vijiti, miti, na maganda ya miti ya kienyeji, chupa tofauti, begi, panga, shuka, hii inaonekana sehemu ya kuundia dawa za kiasili.

Mkono uliovaa glavu za zambarao na kushikilia kifaa cha daktari kinachotumika kusafisha au kutibu jino, mgonjwa amelala akiwa na mdomo wazi, uku taa ikimulika sehemu ya kazi mdomoni.

Chupa tano za dawa za hospitali zimesimama ya trei ya bluu. Kila chupa imeandikwa jina lake kama sifampini, etantolo, piros na nzidi. Vifuniko vya plastiki vimefunguliwa vikionyesha vidonge vyeupe na vidonge vya rangi ya nyekundu. Hizi ni dawa zinzotumika kutibu kifua kikuu.

Mfanyikazi aliyevaa mavazi ya kujikinga akifanya kazi ya kunyunyizia dawa kwenye jiko la ndani. Hii ni shughuli ya kudhibiti wadudu au usafi wa mazingira kwa kutumia viatulifu

Dawa zilizo na nembo ya Measles, Mumps na Rubella na hata maelezo yake. Chanjo hii hutumika katika kuzuia magonjwa ya surua, rubella, na matupwatupwa katika watoto na watu wazima.

Mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe na kifaa cha kijoni anakagua kifaa cha matibabu mezani. Amevaa pia saa mkononi na barakoa chini ya kidevu. Wengine waliovaa mavazi kama yake wamekaa nyuma, wakiendelea na shughuli za uchunguzi au ushauri wa afya.

Sanduku jeupe lenye maandishi ya buluu na manjano, inaonyesha chanjo ya homa ya manjano aina ya Stamaryl. Imeandikwa kuwa ni dawa ya kuandikiwa na ni ya watoto kuepuka. Maelezo ya kipimo na njia ya kutumia yamechapishwa upande wa mbele wa kasha.

Mtu aliyevaa shati jekundu na viatu virefu ya plastiki anasafisha nyumba ya kuoga au choo cha jamii kwa kutumia fagio na ndoo nyekundu huku ukuta ukiwa na mchoro wa elimu ya afya kuhusu kunawa mikono na kunywa maji salama yaliyochemshwa na kutibiwa.

Duka lenye rafu zilizojaa chupa za dawa ya asili na bidhaa za miti shamba, kwenye meza na sakafu kuna ndoo kubwa ya plastiki iliyojaa unga na dawa tofauti, pembeni chupa za kuchora za watu na miti zimeegezwa ukutani zikionyesha utamaduni na sanaa.

Watoto wa shule wakiwa napata maji safi kutoka kwenye tangi kubwa la plastiki la rangi ya samawati. Tangi hili linamandishi, we drink clean water, donated by HopeCare. Mwalimu au mzazi amesimama nyuma yao akifuatilia kwa utulivu. Mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la shule au jamii ya vijijini.

Wanaume wawili waliovaa barakoa na mavazi ya kazi. Wanashusha mitungi mikubwa ya gesi kutoka kwenye lori jeupe lililosimama nje ya jengo. Mitungi hiyo inashikwa kwa tahadhari ikiashiria matumizi ya kiafya au viwandani huku mwanga wa asubuhi ukiangaza eneo la tukio.

Watu wawili wamevaa mavazi ya kinga ya manjano glavu nyekundu na barakoa zenye mvuto ya hewa. Wameshika mitungi ya plastiki ya bluu, na mieusi wakionekana kuimimina au kuchunguza kemikali katika mazingira ya viwandani. pembeni kuna mapipa ya kuhifadhi kemikali yaliyorundikwa.

Maji mengi, nyumba vingi na sehemu ya vyumba vya mabati inaonekana kuwa vimeanguka na kuporomoka. Hapa panaonekana sehemu ambapo mfua imenyesha na hata kukumba na mafuriko kwa hio manyumba vimeweza kuharibiwa.

Chupa nne za virutubishi vya lishe zimesimama kwenye uso wa rangi ya samawati hafifu. Kila mmoja ikiwa na nembo tofauti. Ya kwanza ni ya kahawia na kijivu, ya pili ni bluu yenye maandishi meupe, ya tatu rangi ya manjano na nyeusi na ya mwisho ni kahawia na kijani kibichi.

Ni sehemu ya ndani iliyo na vitanda vilivyopangwa katika safu. Mtu yuko mwingoni mwa vitanda, runinga imewekwa mbele yake. Hii inaonekana kuwa sehemu ya huduma ya afya ambayo watu huenda kupata matibabu.

Daktari alivaa koti njeupe na kifaa cha kichwani chenye mwangaza anazungumza kwa makini, na mwanamke aliyevalia nguo nyekundu yenye mchoro wa majano, kwenye meza ambayo iliyojaa makaratasi na vifaa vya kitabibu, huku wahudumu wengine wakiendelea kutoa huduma kwenye banda la afya, huenda ni hospitali.

Watu watatu waliozunguka sehemu wakiwa wamevalia kofia, barakoa, glavu na hata sare ya buluu inaonekana kuwa sehemu ya hospitalini ambapo wanamhudumia mgonjwa aliyelazwa katika kitanda.

Daktari aliyevaa sare ya blu na barakoa anamchunguza mtoto mchanga aliyelazwa kitandani. Stetoskopu imening'inia shingoni mwake na karibu kuna mwanamke anayemsaidia kushikilia mtoto . Chumba kina viti na meza pembeni , hi huenda ni hospitali inayoshughulikia watoto.

Mkono uliovaa glavu ya kijani unashikilia chupa ndogo ya glasi. Hiyo ndiko Yellow Fever . Kando yake kuna sindano yenye dawa ndani, ikiwa tayari kwa matumizi. Maandhari ni ya hospitali au maabara ikionyesha maandalizi ya chanjo.

Kundi kubwa la nzige waliovamia shamba la mahindi. Nzige hao wamejaa kwenye majani ya mimea wakila na kuharibu mazao. Hali hii ni ishara ya uvamizi wa nzige ambao husababisha uharibifu mkubwa wa chakula shambani.

Choo cha kisasa cha shambani, kilichojengwa kwa matofali kikiwa na paa la mabati na mazingira safi ya kijani . Kando kuna tangi la maji kwa matumizi ya usafi mfumo huu husaidia kuboresha afya vijijini.

Kasha iliyo na maandishi CBD Pain cream, Double Strength hii ni dawa ambayo inatumika hasa katika kuondoa maumivu ya mwili na hata sehemu zilizoumia.

Mkono wenye glavu ya upasuaji umeshika chupa ya glasi yenye maandishi MMR.Huku sindano ikiwa imechomekwa ndani na kuvuta chanjo hiyo, Madhari inaonyesha utoaji wa sindano ya kinga dhiti ya surua ,matumbwitumbwi na rubella.

Watoto watatu wanafurahia usafi wa kuosha mikono yao kwa sabuni. Tabasamu zao ni ishara ya furaha afya njema na matumaini ya kesho bora. Usafi ni hatua muhimu ya kujikinga na magonjwa.

Watoto wawili wanawake mikono kwa kutumia maji yanatoka kwenye mtungi mwekundu ulioekwa juu kwenye stendi ya chuma mtungi huu uko nje ya jengo lenye maandishi ukutani na karibu Kuna ndoo nyingine kubwa ya plastiki mazingira yanaonyesha kampeini ya usafi au afya shuleni.

Watu wawili wakiwa wamevalia ovaroli nyeupe, glavu za blue na barakoa wakiwa wameshikilia vyombo za kunyunyiza dawa. Hii inaonekana sehemu ya ofisi ambao inanyunyiziwa dawa kwa aajili ya kuzuia Magonjwa au wadudu tofauti.

Chupa tatu, zilizowekwa. Kando kuna kasha zilizo na nembo .... ya sabuni inaonakana kuwa dawa za kiasili ambazo zimetafitiwa na ata zinahitajika kuuzwa.

Barabara imejaa maji yalioasababishwa na mvuwa kubwa, mazani ya nadhani yamekwama kwenye eneo ilolojaa tope. Usafiri umetatizika huku hatari zikitazamwa kwa jicho la tahathari. Kutokana na hali ya mazingira, isiyo tabirika.

Kwa bango lenye maandishi mekundu linaloorodhesha magonjwa na matatizo ya kiafya yanayotibiwa na dawa ya duka la asilia. Pembeni kuna bango la chupa nyingi za dawa ya mitishamba na chini yake kuna rafu zenye mizizi na magoma ya miti. Mazingira yanaonyesha sehemu ya tiba za jadi zenye mimea na dawa za kienyeji.

Sehemu ya ndani ya chumba, mmoja amesimama na wengine wameketi wakiwa wamebeba mabango. Hili linaonekana kuwa darasa ambapo mwalimu anawasinikisha wanafunzi katika magonjwa tofauti.

Watu watatu wamevaa barakoa na mavazi ya kazi wakisimama karibu na vituo vya kunawa mikono iliyo na madumu na maji ya bluu mwanamke mmoja anasugua mikono kwa sabuni mwingine amevaa abloni nyeupe na suruali nyekundu afisa wa usalama yuko nyuma yao akiwaa mevaa sare ya kijeshi.

Kasha ya dawa iliyoandikwa Meassles, mumps na Rubella . Bomba la sindano na dawa iliyokatika chupa. Hii chanjo hutumiwa kuzuia magonjwa ya surua, rubella na matupwatupwa katika watoto na watu wazima.

Chupa zilozokusanywa na kupangwa mahali katika kibanda. Zingine zikiwa zemeandikwa juu na ata vifaa vingine ,hii sehemu ambayo dawa ya kiasili inaundwa kwa ajili ya matumizi na ata kuuzwa.

Mhudumu wa afya amevaa sare nyeupe na barakoa anampa chanjo mwanamke aliyevaa hijabu na barakoa, watu wengine wameketi karibu naye wakisubiri huduma. Nyuma kuna bango linaelekeza kuhusu kuhusu hatua ya kujikinga dhidi ya ugonjwa.

Maji mengi, juu yake kuna mashua nayo imebeba vitu na mtu moja liye na mkongojo na koti nyekundu huyu anaonekana kuwa mtu anayetumia usafiri wa maji kufuka kuelekea sehemu nyingine.

Ndani ya Chumba Cha huduma ya afia. Muhudumu amevalia sare rasmi, mgonjwa amelazwa. Hii inaonekana sehemu ya hospitali ambamo watu huenda kutibiwa ama kungolewa shida za meno.

Sehemu ya maji mingi, vyumba vya mabati vilivyo na ngazi za miti, watu wawili wakiwa ndani ya maji, na vitu vilivyoenea juu ya maji. Hii inaonekana sehemu ambamo mvua imenyesha na kumekuwa na mafuriko mengi.

Watu walioketi katika hema, wakiwa wanasubiri. Sehemu ya mbele, kuna daktari ambaye amevaa barakoa, glovu za blue , na sare ya blue , akimhudumia mgonjwa katika mkono wake wa kushoto.

Mwanamke wa jamii ya wafugaji ameketi kwenye kiti cha plastiki akiwa amebeba mtoto huku mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa akionyesha chanjo mkononi. Wapo jangwani karibu na vibanda vya nyasi na milima ya mbali inaonekana.

Kiungo cha udongo chenye mchoro wa kijadi kinatoa moshi mweupe unaopanda juu kimeekwa juu ya meza nyekundu na kimezungukwa na vyombo vingine kama vile vikabu vikombe na kalabashi na chungu kingine cha rangi nyeusi hii inaonyesha utamadhuni.

Chupa ndogo ya glasi iliyoshikwa kwa vidole likiwa na kifuniko cha bluu. Pembeni kuna chupa zingine tatu zilizosimama wima. Mbele ya kasha imeandikwa measles mumbs and rubella. Hii ni chanjo inayotolewa dhidi ya suluwa , matupwe tupwe na rubella.